Ni mfumo wa kilimo cha bustani wima ambapo ndoo nyeupe zinazotumiwa kama vyungu zimewekwa kwenye stendi ya mbao yenye matabaka matatu. Kila ndoo imejaa udongo wenye mimea michache.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakuzwa kwenye mabomba meupe yenye matuni baadala ya udongo. Inaonekana kuna safu ndefu za mimea michanga labda lettuce au mboga nyingine za majani, zikipokea virutubishi kupitia maji yanayopita kwenye mabomba.

Ni mfumo wa hydroponics ambapo mizizi ya mimea inaonekana ikininginia ndani ya maji yenye virutubisho. Sehemu ya juu ya mmea inaonekana imewekwa kwenye kikapu kidogo au container jeusi na mizizi inashuka chini kwenye tangi la maji.

Ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inaonekana kama saladhi au mboga nyingine za majani. Inakuzwa katika mabomba meupe, yenye matundu yaliyopangwa kwa safu.

Ni bustani ya mimea inayokua chini ya muundo wa kivuli, pengine chafu au mavu ya kivuli ambao inawasaidia kulinda mimea dhidi ya jua kali na hali nyingine mbaya ya hewa. Mimea inaonekana kuwa na majani mapana ya kijani kibichi.

Ni mfumo wa bustani ya wima, au bustani ndogo iliyopangiliwa vizuri. Pengine kwa kutumia mbinu za hydroponics , ambapo mimea inakuwa katika mabomba ya PVC, au vyombo vingine vilivyowekwa kwenye ukuta au uzio.

Ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki , unaotumia bomba au nguzo ya kati, kusaidia ukuaji wa mimea. Kuna bomba refu, labda la plastiki, ambalo linaonekana kuwa sehemu muhimu, ya mfumo wa usambazaji wa maji, au virutubisho vya mimea.

Ni mfumo wa kilimo cha hydrophonic au wima ambapo mimea midogo yenye majani mabichi imepandwa kwenye gazi mbalimbali za mabomba au vyombo vilivyo pangwa kimfumo kwenye kila gazi.

Ni bustani ndogo ,iliyoinuliwa inayojulikana kama raised garden bed. Ikiwa imejaa mimea ya kijani kibichi inayo onekana kustawi vizuri. Zengine ni mboga za zamani au mimea mingine ya saladi.

Ni mfumo wa bustani ya wima au bustani ndogo iliyopangwa kwa tabaka; inayotengenezwa kutokana na bomba kubwa jeupe la PVC lenye mashimo ambayo mimea imepandwa ndani yake. Mfumo huu umewekwa kwenye ndoo au chombo cha buluu chini.

Ni mfumo wa bustani ya haidroponiki ambapo mimea inalimwa bila kutunia udongo. Msingi wa mfumo ni chombo kikubwa cha plastiki chenye rangi ya bluu. Chombo hiki kina matundu matano, manne yakiwa na mimea na moja likiwa wazi.

Ni eneo la shamba kubwa labda la nafaka ambalo limevunwa kwa kiasi fulani. Katikati kuna mashine kubwa ya kuvunia ambayo inaonekana kuwa inapakia mazao.

Ni bustani ya mimea iliyo ndani ya chafu kubwa. Muundo wa chafu unaonekana wazi ukiwa na paa la blue linaloonekana wazi na matao ya chuma au plastiki, yanayounda handiki refu, likilinda mimea kutokana na hali mbaya ya hewa.

Ni mkusanyiko mkubwa wa vitunguu, rangi ya zambarau ambavyo vimetapakaa chini vikifanya chungu kikubwa. Juu ya chungu hicho mkono unaonekana ukimwaga vitunguu vingine ikionyesha kuwa mazoezi la kuvuna au kukusanya linaendelea.

Ni shamba la kisasa lilololimwa ndani ya chafu. Mimea imepandwa kwenye mistari mirefu na udongo unaonekana kufunikwa na plastiki nyeusi au kitambaa cha kupalilia ili kuzuuia magugu na hefuvi unyevu.

Ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake, wakifanya kazi katika kile kinachoonekana kama kiwanda cha kufungasha au kituo cha kusindiki maua na labda matunda.

Ni shamba kubwa la nguruwe, lililojengwa kwa jengo refu lenye safu nyingi za vizimba. Katika kila kizimba kuna nguruwe kadhaa. Kuna njia katikati ya vizimba zinazopitia mbele ya nguruwe. Wanaonekana wakiwa wamejazana ndani ya kuzimba.

Ni shamba la nyanya ambapo mimea kadhaa ya nyanya inaonekana ikiwa na matunda mengi. Nyanya hizo ziko katika hatua mbalimbali za ukomavu. Baadhi zimeiva na kuwa nyekundu.

Ni shamba kubwa la nyanya, ndani ya chafu au mfumo wa kilimo cha kisasa. Mimea ya nyanya imepandwa kwa safu ndefu na imefungwa kwenye vigingi au kamba ili kusaidia ukuaji wao wima.

Shamba la kahawa lenye miti mingi ya kahawa yenye matunda yaliyoiva uku mwanamke mmoja akionekana akichuma kahawa. Mazingira ni ya kijani kibichi na yanaonyesha hali ya hewa nzuri, yenye mawingu kiasi na miti mirefu nyuma ya shamba.

Kuna shamba kubwa lenye la mboga ambapo mimea imepandwa kwa mistari mirefu na iliyopangwa vizuri. Mboga hizi zinamajani mapana na eneye rangi ya kijani kifwatilia, zinaonekana kama broccoli au kauli flower .

Ni trekta, la zamani, lenye rangi nyekundu, likiwa zimesimama katikati ya shamba la mizabibu, anga ni ya mawingu, na inaonekana kama dhoruba inakaribia, nyuma ya shamba, la mizabibu, kuna milima, trekta linaonekana kutumika kwa kazi za kilimo, katika shamba hilo.

Bustani ndogo au shamba la kilimo labda limeanzishwa hivi karibuni. Tunaona mistari ya mimea midogo iliyopanda kwenye udongo na mfumo wa umwagiliaji wa matone au drip irrigation umewekwa ili kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Ni shamba, lenye mimea midogo, iliopandwa kwa safu, na inatumia mfumo wa umwangiliaji wa matone, tunaona mirija nyeusi, ya umwangiliaji ikiwa imelala kando ya safu za mimea, ikitoa maji, moja kwa moja, kwenye mizizi ya kila mmea.

Ni shamba kubwa lililo gawanyika katika sehemu mbili kuu zenye mazao tofauti. Upande wa kushoto kuna mimea ya kijani kibichi labda mboga au mimea mingine ya majani iliyo pandwa katika safu. Upande wa kulia kuna mimea yenye rangi ya zamabarao au kahawia nyekundu.

Ni bustani ndogo au shamba la majaribio ,lenye vitanda vilivyoinuliwa vya mbao. Ambapo mimea midogo imepandwa kwa mpangilio .Kila kitanda kina mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye mabomba meusi , yaliyopangwa mistari.

Ni shamba lililolimwa vizuri, ambalo linaonekana kutumika kwa kilimo. Kuna safu za mabomba madogo, yanayoonekana kwenye mistari mirefu, kwenye udongo mwekundu. Hii inaashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambao ni njia bora, ya kutumia maji kwa kupeleka, maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Ni shamba, lililotayarishwa kwa kilimo. Likiwa na mistari iliyonyooka ambayo inaonekana kuwa ni mabomba ya umwagiliaji wa matone au mistari ya kupanda. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri, labda kwa kulima au kupiga reki.

Ni shamba lenye mimea iliyo pandwa kwa mistari mirefu, ambapo kuna maji yanayoonekana kati ya mistari hiyo, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji au eneo lililofurika. Mimea hiyo inaonekana kuwa bado michanga na yenye rangi ya kijani kibichi.

Ni shamba lililolimwa ambapo udongo unaonekana kua na rangi nyekundu, tabia ya udongo unaopatikana katika maeneo mengi nchini Kenya. Udongo umelimwa kwa mstari mrefu na iliyonyooka, ikionyesha maandalizi ya kupanda mazao au mimea tayari ishaanza kuota kwa michicha.

Ni shamba lililopandwa mimea michanga, iliyopangwa kwa safu ndefu zilizonyooka vizuri. Jambo linalo ashiria kilimo kilichopangwa na cha kitaalamu. Udongo unaonekana kuwa wa rangi ya kahawia au mwekundu.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia vinyunyuziaji kumwagilia shamba kubwa la mimea ya kijani kibichi. Maji yanarushwa angani kutoka kwa vinyunyuziaji yakifanya ukungu unaonea juu ya maji. Nyuma ya shamba kuna miti na vilima.

Stani yenye mimea iliyopandwa katika mistari. Kila mmea unaonekana kuwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Uliowekwa karibu nao. Ambapo mabomba meusi yanaonekana yakipitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu karibu na mimea.

Shamba kubwa la kilimo lenye mfumo wa umwagiliaji. Sehemu kubwa ya picha inaonyesha udongo unaoandaliwa kwa kilimo na mistari mirefu wa matuta ambayo yana maji yanayotiririka. Hii inaashiria mfumo wa umwagiliaji wa mifereji au mafuta ambapo maji huongozwa kando ya mimea.

Shamba kubwa lililopandwa kwa safu na kuna mfumo wa umwagiliaji wa mifereji midogo unaotumika kumwagilia mimea. Maji yanaonekana yakitembea kwenye mifereji kati ya safu za mimea, mchanga yakipewa unyevunyevu kwa udongo. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia.

Ni bomba la umwagiliaji la matone likitoa tone la maji lililosimama hewani kabla halijatua chini. Bomba hilo lina rangi nyeusi au kijivu cheusi na linaunganishwa na kifaa cha kutoa maji ambacho kinaonekana kuwa na rangi nyekundu.

Ni shamba lililolimwa lenye mistari mirefu ya mimea midogo. Katikati ya shamba kuna mifereji mwembamba unaoonekana kuwa na maji yanayo tiririka yakitumika kwa umwagiliaji wa mimea karibu na mifereji na kando ya mimea.

Ni shamba kubwa la kijani kibichi likimwagiliwa maji au kutumia mfumo wa kisasa wa pivot . Mfumo huu unajumuisha muundo mrefu wa chuma, wenye vinyunyiziaji ambavyo huzunguka katikati, vikimwagilia eneo kubwa la maji kwa wakati mmoja.

Ni shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa safu ndefu. Inaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji unaotumia maji yanayotiririka kati ya safu za mimea, kuashiria kuwa shamba hili linaweza kuwa limemwagiliwa kwa njia ya mito midogo.

Mimea michache iliyopandwa kwenye udongo wenye rangi ya kahawia nyekundu, kwa mistari miwili ya mirija mieusi inaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone ikipita katikati ya mimea hiyo.

Shamba lililopandwa mimea ya kijani kibichi, labda mboga au mazao mengine yakiwa yamepangwa kwa safu, chini ya mimea kuna karatasi nyeusi ya plastiki, iliyowekwa kwenye udongo, ambayo inasaidia kuzuia magugu, na uhifadhi unyevunyevu.

Ni mandhari ya milima mikubwa iliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi, pengine ni mashamba ya chai au mazao mengine ya milimani. Bonde la chini linaonekana likiwa na miti na mto mdogo.